Duka la nguo na viatu na mtumba lililo wazi. Viatu na nguo mbalimbali vimetundikwa na kupangwa kwenye rafu. Wateja na wauzaji wanaonekana wakishughulika ndani ya duka hilo, na kuashiria biashara yenye shughuli nyingi. hali ya picha inaonyesha jua kali ikionyesha kuwa ni wakati wa mchana.

Duka la nguo lililopangwa vizuri na lenye mwanga. Nguo za rangi mbalimbali zimening'inizwa kwenye pau za chuma zikionyesha mitindo tofauti. Kuna mifumo ya taa za kisasa juu ya dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. kwenye ukuta wa nyuma kuna mabango mawili makubwa yenye picha za watu wakiwa wamevalia nguo yakiongeza mvuto wa kisanii dukani.

Kinyago cheusi cha kike kilichopambwa kwa mavazi na vifaa vya kimtindo. Kinyago hicho kimevalia vazi jekundu lenye nakshi nyeusi na pindo za chini. Kimevalia miwani mieusi, kofia nyekundu yenye mapambo na mkufu wa dhahabu, na pia kimebeba pochi dogo. Nyuma ya kinyago kuna rafu iliyojaa miwani ya jua na ni aina mbalimbali.

Onyesho la bidhaa za kifahari katika duka la nguo au vitu. Katikati kuna mdoli amevaa kofia kubwa nyeusi yenye ukingo mpana, miwani ya jua, na shati la rangi ya kahawia na nyeupe, huku akiwa amevaa mkufu. Vitu mbalimbali ikiwemo mikufu na herini, vimewekwa kwenye stendi nyeusi za kuonyeshea. Viatu vya kike na mifuko ya mikono pia vimepangwa kwa uangalifu karibu na mdodi, vikionyesha mkusanyiko kamili wa bidhaa.

Ndani ya duka la nguo au vifaa likionyesha mkusanyiko mkubwa wa kofia mbali mbali. Kofia nyingi zenye kingo pana zimetundikwa kwenye stendi maalum zikiwa na rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na nyekundu. Nyuma ya kofia kuna nguo na vifaa vingine vikiashiria kuwa ni duka lenye bidhaa nyingi za mitindo.

Duka la nguo lililojaa bidhaa mbali mbali za kisasa. Nguso za nguo zilizosongamana zimewekwa katikati ya duka zikiwa na mashati, suruali na nguo zingine za wanawake. Rangi mbali mbali ya nguo zinavutia macho zikionyesha mitindo tofauti. Rafu za kuta zimejawa na mifuko na viatu zikikamilisha urembo wa duko hilo la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa la nguo likiwa na ishara kubwa ya samawati juu yake. Ndani ya duka kuna sanamu zilizovalia nguo mbalimbali zikionyesha mitindo inayouzwa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea ndani ya duka, wakiwemo watoto wengine wao wakiwa wamevalia barakoa. Picha inaonyesha mazingira ya ununuzi yenye bidhaa nyingi na watu wengi.

Safu ndefu ya nguo zilizokunjwa na kupangwa vizuri. Nguo hizo zina rangi mbalimbali zikijumuisha nyekundu, kijani, samawati na njano na zikionyesha mkusanyiko mpana. Zimepangwa juu ya pau za kuning'nia nguo na baadhi zimehifadhiwa kwenye rafu za mbao upande wa kulia. Sakafu inaonekana kuwa ya rangi ya hudhurungi ikitoa mandhari rahisi na kwa ajili ya nguo hizo.

Duka kubwa la kisasa na nguo na viatu vyenye mpangilio na vitu katika sehemu ya mbele. Kuna rundo la boksi za viatu zikiwa zimepangwa kwa umaridadi na viatu vichache vikiwa vimepangwa juu yake kama vielelezo. Nguzo za nguo zilizokunjwa na nguo zilizoning'inia zinaonekana upande wa kushoto na kulia zikionyesha bidhaa mbalimbali zinazouzwa.

Duka la nguo la LEVI'S likiwa na ishara nyeupe na nyekundu juu ya mlango. Madirisha makubwa ya kioo yanaonyesha sanamu wakiwa amevalia jeans na nguo nyingine. Ndani ya duka nguo zimepangwa kwenye rafu na mteja mmoja anaonekana akichuguza bidhaa. Sakafu ya duka ina vigae vya kisasa ikionyesha mazingira safi na ya kibiashara.

Katikati ya picha kuna bango kubwa lenye maandishi, bila jina maarufu. Nyuma ya bango hilo kuna picha kubwa ya mwanamke, na upande wa kushoto kuna rafu zenye bidhaa za jinsia, zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Kwa hivyo, sehemu hiyo inaonekana imepangwa vizuri na kuuza bidhaa za kisasasa za jinsia na vilele.

Sehemu ya ndani ya duka ya nguo, upande wa kushoto kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa na zinazoning'inia ikiwemo masharti, suruali na koti ,upande wa kulia kuna kabati kubwa lenye sehemu nyingi zilizopangwa kila sehemu ikiwa na rundo la masharti yaliyokunjwa vizuri na rangi tofauti, duka linaonekana kuwa safi na limepangwa vizuri likionyesha bidhaa mbalimbali za nguo za kiume.

Duka la nguo ambalo linaonyesha mavazi ya wanawake nje ya duka. Kuna sanamu za watu nyingi zilizopangwa kwa safu zikiwa zimevalia nguo za mitindo mbalimbali na zenye rangi tofauti. Baadhi ya nguo hizo ni kama vile magauni mafupi na mirefu, suruali na sketi, zikiwa zina rangi kama vile nyekundu, blue na kijani. Duka hili linaonekana kuwa mahali pazuri kwa wanawake wanaotaka kununua nguo za kisasa na za kimtindo.

Gari la kifahari likiwa ndani ya chumba cha maonyesho. Gari hilo ni jeusi na linang'aa likionyesha muundo wake wa hali ya juu na wa kisasa. Magurudumu na sehemu za mwangaza za nyuma zimeundwa kwa ustadi, inaonekana gari hili lipo tayari kununuliwa.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika kwenye katika eneo lenye nyasi na miti mirefu ya mielezi labda kwenye hafla ya nje au mkusanyiko wa kijamii. Magari kadhaa yameegeshwa karibu likiwemo gari jeusi la kifahari likiwa mbele. Watu wanaonekana wakizugumza na kupumzika huku baadhi yao wakiwa wameegemea magari au kuketi chini. Anga linaonekana kuwa wazi na jua likionyesha hali ya hewa nzuri.

Safu ndefu ya magari mengi yaliyopakiwa kwenye eneo la maegesho la vigae yakiwa yamepangwa kwa ustadi. Magari hayo yana rangi na miundo tofauti yakiwemo meupe, dhahabu na meusi yakionyesha anwai ya magari yanayopatikana. Kwa nyuma, kuna majengo marefu ya kisasa na miti yakionyesha mandhari ya jiji au eneo la biashara. Anga lina mawingu meupe na samawati likionyesha hali ya hewa ya kawaida.

Mkono wa mwanamke ukiwa unampatia mwanaume funguo za gari. Mwanamke huyo amevalia koti jeusi lenye milia na ana kucha zilizopakwa rangi nyekundu huku mwanaume amevaa suti jeusi na shati jeupe. Nyuma yao linaonekana gari jekundu lililokuwa limefichwa kiasi likiashilia mazingira ya mauzo ya magari. Inaonyesha kukabidhiwa kwa gari jipya au kukodishwa.

Ndani ya gari jekundu ambalo linaonekana kuwa katika harakati ya uundaji au ubomoaji. Sehemu kubwa ya viti na sakafu ya gari imetolewa kuwacha chashi tupu na waya wazi. Kuna kiti kimoja chekundu na cheusi kilichobaki upande wa dereva. Mtu anaonekana kusimama karibu na gari upande wa kulia wa picha akionyesha shughuli inayoendelea.

Sehemu ya ndani ya gari hasa upande wa nyuma na viti. Vitui vimetengenezwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na vinaonekana kuwa katika hali nzuri kwa umri wa gari. Kupitia dirisha la nyuma tunaweza kuona barabara ya vumbi na miti ikipendekeza kuwa gari hili linaweza kutumika kwa safari za vijijini au nje ya barabara. Mwangaza unaingia ndani ya gari kupitia madirisha ukiangazia sehemu ya ndani.

Gari la zamani limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na ukuta wa matofali nyuma yake, gari hili lina rangi ya njano inayong'aa na lina mstari mweusi miwili inayoanzia kwenye kofia na inaendelea kando ya gari, sahani ya namba ya gari inasomeka ikionyesha kuwa ni gari lililosajiliwa nchini Kenya, muundo wa gari unaashiria kuwa ni wa miaka ya sabini au themanini ukiwa na taa za mbele za mraba na muundo wa kimchezo.

Safu ndefu ya magari yaliyopangwa kwenye eneo la maegesho. Magari yote yanaonekana kua mapya pengine yakisubiri kuuzwa au kukodishwa. Mbingu iliyo wazi yenye mawingu meupe inaonekana juu ya magari, ikiongeza mwanga kwenye picha. Eneo la maegesho linaonekana kua pana na limepangwa vizuri.

Eneo la wazi lenye miti na nyasi ambapo magari mengi yameegeshwa. Inaonekana kama sehemu ya maegesho ya muda au eneo la tukio la nje. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya eneo hilo lenye magari mengi. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri, jua linang'aa na anga ni safi.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye vigae. Nambari ya usajili ya gari inaonekana wazi ikionyesha limetoa kenya. Kwa nyuma kuna majengo kadhaa ikionyesha mazingira ya kibiashara au mji. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua inichangia mng'ao wa gari.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya nyuma na vya mbele upande wa abiria. Viti vyote vinaonekana vimefunikwa na ngozi nyeusi vikionyesha hali nzuri na safi. Dirisha la nyuma linaonekana wazi likionyesha ukuta wa matofali. Gari hili linaonekana kuwa na paa la kioo likitoa mwanga wa asili ndani ya gari.

Sehemu ya ndani ya gari, ikionyesha viti vya nyuma vilivyofunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia nyepesi. Kati ya viti vya nyuma kuna sehemu ya kati iliyoundwa kama kiti kidogo, chamo kono, ambacho kinaweza kukonwa. Sakafu ya gari imefunikwa na mikeka ya plastiki yenye rangi ya samawati, ambayo inalinda zulia la gari.

Mwanamke anajaribu gari jipya ndani ya chumba cha maonyesho akionekana kufurahia uzoefu huo. Anatazama kioo cha ndani cha gari huku akitabasamu, na mwanaume mwenye ndevu labda muuzaji anaonekana nyuma yake akimtazama. Gari jekundu linaonekana kwa mbali nyuma likionyesha mazingira ya duka la magari. Mwangaza ndani ya picha ni mzuri ukifanya mandhari ionekane angavu na ya kuvutia.

Gari la abiria lenye rangi nyeusi, lililokua limeegeshwa kwenye sehemu ya magari chini ya kivuli. Namba ya usajili ya gari hii inaonekana wazi kuonyesha inatoka kenya. Gari linaonekana liko katika hali nzuri, huku jua linaonekana likiakisi kwenye kioo cha mbele. Nyuma ya gari kuna muundo wa paa refu unaoashiria eneo kubwa la kuegesha magari au jengo la kisasa.

Magari matatu ya kisasa yakiwa yamepangwa kwenye chumba cha maonyesho ya magari. Gari la mbele lina rangi nyeupe likifuatiwa na gari jekundu na gari nyeusi likiwa nyuma. Sakafu ni nyeusi na inang'aa, likionyesha nuru na usafi wa eneo hilo ambalo ni kawaida katika vyumba vya maonyesho. Picha hii inaweza kuwa inawakilisha uteuzi wa magari mapya yanayouzwa.

Muzaji wa magari ambaye ni mwanaume mwenye miwani na suti. Akionyesha kitu kwa mteja wake wakike pengina akieleza sifa za gari. Wote wawili wanatabasamu la furaha likionyesha mwingiliano mzuri wa biashara. Wamesimama ndani ya chumba cha kuonyesha magari na magari mingine yanonekana nyuma ya kukamilisha mandhari ya duka la magari.

Basi ndogo la abiria maalum kama matatu nchini kenya limeegeshwa nje. Basi hili lina rangi ya kijivu na linamagurudumu ya kipekee yenye rangi ya dhahabu. Nyuma ya basi kuna miti mikubwa na anga ya samawati yenye mawingu meupe. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri ikiashiria kuwa ni mchana na jua kali.

Gari la kisasa lenye rangi nyeupe na lenye nembo ya Volks Wagen mbele. Taa za mbele za gari zimewashwa zikiangaza njano zikionyesha muundo wake wa kisasa. Gari limeegeshwa barabarani na majengo na mimea inaonekana nyuma. Inaonekana kua gari ni jipya au limetunzwa vizuri likiwa na vibandiko vidogo kwenye kioo cha mbele.

Wanandoa wanashauriana na muuzaji ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Mwanaume muuzaji amevalia suti, na anashikilia kompyuta kibao au ubao wa kuandikia, akionyesha taarifa kwa wanandoa hao. Wanandoa hao wamesimama karibu wakionekana kushauriana na kufanya uamuzi kuhusu ununuzi wa gari. Magari kadhaa yenye rangi tofauti, yakiwemo ya samawati na meupe yanaonekana yakiwa yameegeshwa karibu.

Safu ya magari apya ya aina mbalimbai yakiwa yameegeshwa nje, pengine kwenye kura ya maegesho ya duka la magari. Magari mengi yana rangi nyeusi na nyeupe yakiwa yamewekwa foleni na kuelekea upande mmoja. Anga la samawati lililojaa mawingu meupe linaonekana kwa nyuma likitoa mwanga wa kutosha. Picha inaashiria biashara ya magari aua maonyesho ya magari.

Gari aina ya kompi lenye rangi ya samawati iliyo fifia na nyeupe. Gari hili linaonekana kuwa limezeka na lina dalili za kutu, huku likiwa limepaki kwenye eneo lenye udongo. Mbele yake kuna chuma kirefu kilichowekwa kama kinga na namba za usajili zinaonekana wazi. Nyuma ya gari kuna jengo lililojengwa kwa matofali, likionyesha mazingira ya makazi au karakana.

Safu ya magari yaliyokua yamegeshwa yakiwa na rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyekundu na samawati. Magari haya yamepangwa kwa usawa yakionyesha sehemu ya nyuma ya kila gari na taa zake. Mwanga wa jua unaonekana ukiangazia magari ukiashiria hali ya hewa nzuri. Eneo linaonekana kuwa eneo la maegesho mkubwa labda la mwuuzaji wa magari.

Gari jeupe la abiria, lenye milango yake ya kando ikiwa wazi. Namba ya usajili ya gari inaonekana wazi kuonyesha imetoka Kenya. Kwa nyuma kuna duka na mpesa, likionyesha eneo la biashara la mijini. Mtu mmoja anasimama upande wa kulia wa gari, akionyesha shughuli inayoendelea.

Ndani ya chumba cha kuonyesha magari chenye mwanga mkali na magari mapya yaliyopangwa, mwanamke, pengine muuzaji, anazungumza na mwanamume labda mteja huku wakitembea katikati ya magari. Magari kadhaa yanaonekana, likiwemo gari la samawati upande wa kushoto na gari jekundu upande wa kulia, yakionyesha miundo tofauti.

Gari la kisasa aina ya Sedan limeegeshwa kwenye shamba la nyasi. Rangi ya gari ni ya kijivu na lina vioo vilivyofifia. Nyuma ya gari hilo kuna miti mirefu na magari mengine yaliyopakwa pamoja na mtu anayetembea. Mazingira yanayoonyesha kuwa ni mahali pa nje pengine mahali pa kuegesha magari kwenye eneo la vijijini au eneo la wazi.

Sehemu ya ndani ya gari ikionyesha viti vya ndani na dashibodi. Viti vinaonekana vyeusi na vimevaliwa kidogo na sehemu za ndani zimepambwa kwa mbao. Milango ya gari imefunguliwa na mwanga wa jua unaingia ndani. Picha hii inatoa taswira ya ndani ya gari na muundo wake.

Soko au duka la matunda yana mboga likiwa na ndizi nyingi zilizo ninginizwa na nyanya zilizo pangwa nyingi. Ndizi za aina tofauti baadhi zikiwa mbivu na nyingine mbichi zimefungwa kwa kamba na zikininizwa kutoka kwa juu. Chini ya ndzio hizo kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu na mboga nyingine kama vile pilipili hoho zinaonekana kwa mbali. Kisu kime fungwa kwenye nguzo juu ikionyesha mazingira halisi ya soko ambapo bidhaa zinauzwa.

Ukuta uliojaa sana kazi za sanaa za kiafrika na vitu vya kitamaduni. Mask nyingi za aina na ukubwa mbalimbali zimetundikwa au kupangwa kwa karibu sana zikionyesha sifa na rangi tofauti. Vinyago vya mbao, sanamu na vitu vingine vya mapambo ikiwemo picha za kuchora pia vinaonekana vikining'inia au kuwekwa pamoja. Mpangilio huu unatoa hisia ya mkusanyiko mkubwa wa sanaa ya asili pengine katika soko la sanaa duka la zawadi.

Soko la wazi likiwa na vibanda vinavyouza mboga. Mboga nyingi za kijani kibichi zimeekwa juu ya meza ndefu, zikionyesha wingi wa mazao. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kununua bidhaa, kuashiria shughuli za kawaida za soko. Juu ya soko kuna paa nyeusi zilizotengenezwa kwa turubai, zikiwapa wafanyabiashara na wanunuzi, kivuli.

Mkokoteni wa kuuza chakula umesimama chini ya mwavuli mkubwa wa samawati unaotoa kivuli. Nyuma yake kuna vibanda vidogo vinavyo uza nguo na bidhaa nyinginezo zikiashiria soko dogo au biashara za kando ya barabara. Magari kadhaa yame egeshwa karibu na barabara inaonekana kuwa na shughuli.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo wafanyabiashara na wanunuzi wamekusanyika. Bidhaa mbalimbali ya shambani ikiwemo matunda na mboga mboga, zimetandikwa chini na kwenye meza, zikionyesha rangi nyingi. Baadhi ya watu wanaonekana wakichagua au wakiuza bidhaa, huku wengine wakiwa wamekaa. Mandhari ya jumla inaonyesha mazingira ya biashara yenye pilka pilka na mahitaji ya kila siku.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi lililojaa wauzaji na wanunuzi mbele ya picha kuna rundo kubwa la matunda na mboga mbali mbali ikiwemo ndizi, limau na viazi vikuu vilivyo pangwa kwa ajili ya kuuza. Wauzaji wanaonekana wamekaa au kusimama karibu na bidhaa zao huku baadhi wanunuzi wakipita katikati ya masoko haya.

Soko kubwa la wazi lenye shughuli nyingi likiwa na miavuli mingi ya rangi tofauti iliyofunguliwa kulinda bidhaa na wafanyabiashara kutokana na jua au mvua. Wafanyabiashara wengi wamepangana na bidhaa zao zikiwemo matunda na mboga zikionyesha wingi wa mazao yanayouzwa. Watu wengi wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakifanya ununuzi au kuuza bidhaa. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya soko yakionyesha kuwa ni eneo lililopangwa la biashara.

Soko lenye shughuli nyingi lililojaa bidhaa na watu wengi bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo, vitambaa vya rangi na sanaa za mikoni zimepangwa kwa wingi kwenye meza na sakafuni watu wanaonekana wakitembea kati ya vibanda wakivinjari bidhaa na pengine wakifanya ununuzi mandhari inaonyesha wazi utamaduni wa biashara huru na shamrashamra za soko ya kitamaduni.

Duka la sanaa lililojaa kazi mbalimbali za uchoraji na ufundi kuta zimefunikwa kabisa na picha zenye rangi mbali mbali na mandhari tofauti zikiwemo picha za kiafrika na maisha ya kitamaduni ,pia kuna mapambo na vinyago vingi vilivyotengenezwa kwa mkono vilivyopangwa pamoja na picha ,meza zilizo mbele zimejaa picha zaidi zilizokunjwa na kazi nyingine za sanaa zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa bidhaa.

Sokola wazi lenye bidhaa za mikono na nguo zinazouzwa chini ya mahema. Kuna vibanda kadhaa vilivyopangwa vikionyesha bidhaa mbalimbali kama vile sanamu ndogo, vyombo vya udongo, shanga na nguo zenye rangi za kuvutia. Wafanyabiashara na wateja wanaonekana wakishughulika sokoni huku baadhi ya watu wakiwa wamekaa chini. Nyuma ya soko kuna miti mingi na majengo marefu likionesha kuwa soko hili liko katika eneo la mjini.

Mazao ya mizizi yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa ikiwezekana sokoni. Kuna viazi vikuu vilivyo kwenye vikapu viwili vya asili vya kusuka na viazi vitamu vya rangi ya zambarau zimepangwa kando yake. Viazi vingi vimehifadhiwa kwenye ndoo mbalimbali za plastiki baadhi zikiwa meupe na mengine nyekundu. Rangi ya kahawia ya viazi inatofautana na rangi ya ngavu ya ndoo ya viazi vitamu.

Soko la mazao ambapo mboga na matunda yamepangwa. Kwenye picha kuna pilipili hoho, matango na nyanya zilizopangwa katika maboksi ya plastiki. Pia kuna viazi na vitunguu na kuashiria kuwa hili ni soko la jumla au rejareja. Picha inaonyesha utofauti na wingi wa mazao ya kilimo yanayopatikana sokoni.

Soko kubwa la wazi lilojazwa rundo la ndizi zilizo pangwa kwenye sanduku ya mbao. Watu wengi wanaonekana sokoni wengine wakiuza na wengine wakinunua bidhaa wakionyesha shughuli nyingi za kibiashara. Ndizi nyingi zimeonekana zikiwa zimeivaa na tayari kuuzwa vikionyesha wingi wa mazao. Ndani ya soko imejengwa kwa bati ikitoa kivuli kwa wafanye biashara na bidhaa zao.

Kibanda cha soko kinachoonekana kuuza mapambo na shanga. Bidhaa nyingi za rangi mbalimbali ikiwemo mikufu bangili na shanga zimening'inizwa na kuwekwa kwa wangalifu. Kibanda kimeekezwa kwa bati na kinaonekana kuwa na shuguli nyingi za kibiashara. Picha inaonyesha biashara ndogondogo zinazopatikana katika masoko ya wazi. Hasaa zinazouza bidhaa za kitamaduni au za mikono.

Duka la wazi la soko linauza shanga na vito vya mapambo vilivyotengenezwa kwa mkono. Meza imejaa mapambo ya rangi mbalimbali kama vile mikufu na bangili, zilizopangwa kwa wingi na kuvutia macho. Kwa mbali, kuna watu wachache wanaoonekana wakitembea karibu na duka hilo, wakipita kwa utulivu. Jua linaonekana likichomoza, likiangazia eneo hilo kwa mwanga wa joto, na kuifanya mandhari iwe ya kupendeza zaidi.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi lililojengwa kwa ghorofa kadhaa. Katika ghorofa ya chini kuna vibanda mbali mbali ikiwemo cha kuuza matunda na mboga, na kingine cha kuuza sanaa za kiafrika kama vile picha za uchoraji na ufundi wa mikono. Wateja na wauzaji wanaonekana wakitembea na kufanya biashara, jambo linalo onyesha shughuli nyingi za kibiashara.

Duka dogo la soko ambalo linauza bidhaa mbalimbali, kama vile viatu vya wazi, mapambo ya shingoni, na mkononi, pamoja na vito vingine. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu, na meza, huku mapambo yakining'inizwa ukutani, na kwenye vibao. Duka hili liko ndani ya corridor nyembamba ya soko au jiji, na maduka mengine yanaonekana nyuma kwa mbali.

Nyumba ndogo ya kisasa yenye kuta za rangi nyepesi na paa la vigae iliyozungukwa na bustani nzuri na miti mirefu. Dirisha na milango ya nyuma imefunikwa na grili za usalama za rangi nyeupe. Bustani ina vichaka vilivyokatwa vizuri na majani mabichi yaliyostawi, yakiongeza mvuto wa nyumba.

Jengo refu lenye ghorofa nyingi zenye rangi angavu ya manjano na mistari ya zambarau. Jengo hilo lina madirisha mengi madogo yenye rangi nyeusi, na kuna tanki la maji juu ya paa lake. Chini ya jengo, kuna njia iliyotengenezwa kwa matofali ya kufinyanga, na nyasi kavu. Anga linaonekana kuwa la samawati safi bila mawingu, likionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo bado liko katika hatua za ujenzi. Muundo wa jengo umejengwa kwa saruji na vizuizi na wazi kwa mazingira. Fimbo za mbao na paa za chuma zinaonekana zikitoka kwenye miundo kuashiria ujenzi unaoendelea. Picha inatoa taswira ya maendeleo ya miji ambapo majengo mapya yanajengwa ili kukiri mahitaji ya makazi au biashara.

Majengo mawii marefu yaliyokaribu yakiwa na muundo tofauti. Jengo la mbele lina rangi ya njano isiyoiva na madirisha yenye grili huku jengo la nyuma likiwa na rangi nyeupe na roshani nyingi zikionyesha usanifu wa kisasa. Waya za umeme zinapita juu ya picha zikivuka anga lenye mawingu meupe na samawati. Chini ya majengo kuna ukuta wa mawe na miti ikionyesha mazingira ya mijini.

Majengo marefu ya ghorofa yaliyopakwa rangi ya kijivu na nyeupe yakiashiria makaazi ya kisasa. Majengo yana roshani nyingi zikitoa mwonekano wa kuvutia. Mbele ya jengo kuna eneo kubwa la maegesho lililojengwa kwa mawe ya kufinyanga likiwa na mistari iliyopakwa wazi kuashiria nafasi za kuegesha magari. Anga ni la samawati safi na mawingu meupe yaliyotawanyika likionyesha siku lenye jua kali.

Majengo ya kitalii au mapumziko yaliyojengwa kwa mtindo wa kiasili. Majengo hayo yana paa zilizowekwa kwa nyasi au makuti, na kuta zilizojengwa kwa mbao au mianzi. Kuna ngazi ya duara nje inayoelekea kwenye ghorofa ya juu ya jengo kubwa zaidi. Baadhi ya vifaa vya ujenzi, kama vile, mabati na mbao, bado viko nje, vikionyesha kuwa ujenzi au ukarabati unaendelea.

Makazi ya kisasa yenye majengo meupe yenye muundo wa kipekee. Kuna sehemu ya kuegesha magari zilizowekwa zikitoa kivuli. Uzio wenye muundo wa kuvutia unatenganisha eneo la makazi na bustani iliyopandwa vizuri. Kwa mbali kuna miti mirefu na kijani kibichi, ikionyesha mazingira yenye mimea mingi na yenye kupendeza.

Lango jeusi lenye milango miwili likiongoza kqenye barabara ya kuingia inayoonekana kama bustani ndogo iliyopandwa. Ua wa jengo umefunikwa na mimea minene ya kijani kibichi na juu yake kuna jengo la ghorofa nyingi zilizojengwa kwa matofali mekundu. Ishara nyeupe ndogoo yenye maandishi imewekwa kwenye ua ikionyesha ni ni makazi ya kukodisha. Kwa nyuma upande wa kushoto kuna antena ndefu za mawasiliano inayoonekana angani.

Jengo kubwa la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kuwa makazi ya ghorofa, yaliyojengwa kwa motofali ya saruji na nguzo zenye rangi nyekundu. Juu ya jengo hilo, kuna ishara iliyoandikwa jina la makazi hayo. Jengo hilo limejengwa katika eneo wazi lenye nyasi kavu na udongo, likiwa na ukuta wa matofali uliolizunguka.

Nyumba kubwa ya kifahari yenye rangi ya njano na paa la vigae ilio zungukwa na bustani pana na enye nyasi ilio katwa vizuri. Katika bustani hiyo upande wa kushoto kuna trampoline ikionyesha nafasi ya burudani kwa watoto. Miti mikubwa na majani mabichi yana zunguka nyumba na bustani yakiongeza uzuri na kivuli. Kwa jumla picha inaonyesha makazi mazuri na enye utulivu katika mazingira ya asili.

Jengo refu la ghorofa linaloonekana kama makazi, likiwa na rangi ya kahawia na zambarau. Anga lina samawati safi na linafunikwa na mawingu meupe, yaliyotawanyika. Kwa mbali kuna majengo mengine yanayoendelea kujengwa, kuashiria ukuaji wa miji. Picha inaonyesha mandhari ya miji, yenye majengo na miundo mbinu ya kisasa.

Jumba kubwa la kifahari lenye ghorofa moja ambalo limezungukwa na mazingira ya kijani kibichi. Katika sehemu ya mbele ya jumba hili, kuna uwanja mdogo wa kuchezea mpira wa kikapu na kuna ishara za barabarani zinazoonyesha sehemu za kuegesha magari. Mlango wa kuingilia umezungukwa na madirisha makubwa ambayo yanaongeza uzuri wa nyumba hiyo.

Matangazo ya nyumba ya vyumba viwili inayopangishwa, lililobandikwa kwenye lango jeusi la chuma. Lango hilo limelindwa na waya wenye ncha kali unaoonekana kupinda, kuonyesha usalama mkali. Tangazo hilo limeandikwa kwa mkono kwenye kipande cha karatasi, likionyesha aina ya nyumba na nambari ya simu ya mawasiliano. Picha hii inaonyesha hali ya maisha ya mijini ambapo watu hutafuta nyumba za kupanga.

Jengo la ghorofa nyingi lenye bango kubwa linaloonyesha kuwa kuna nyumba za kupanga. Bango hilo linaorodhesha aina za nyumba zinazopatikana, vikiwemo ofisi, vyumba vya kulala na studio. Chini ya bango hilo kuna nambari za simu za kuwasiliana na wamiliki au mawakala na pia kuna tangazo la biashara. Picha hii inaonyesha hali ya biashara ya majengo katika maeneo ya mijini amabapo kuna mwitaji mkubwa wa makazi na nafasi za ofisi.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo bado liko katika hatua za ujenzi, sehemu ya jengo hilo bado halija malizwa likiwa na viuzi vya mbao na chuma vinavyo tumiwa na wafanyakazi wa ujenzi. Kuna matangi ya maji juu ya jengo. Picha hii inaonyesha maendeleo ya ujenzi yanayo tokea katika eneo la mijini.

Nguzo ya taa za barabarani yenye taa mbili zinazomuliza ikiwa na bango lenye jina lililobandikwa chini yake. Bango hilo lina rangi ya chungwa na herufi nyeupe huku jina Naivas likionekana liko juu chini. Nyuma ya nguzo na bango kuna sehemu ya jengo likionyesha sehemu ya paa na madirisha na juu kuna uga la samawati lililochanganyika na mawingu meupe. Hii inaashiria uwepo wa duka ambalo ni maarufu nchini Kenya.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa likionyesha korido refu iliyojaa rafu za bidhaa pande zote mbili. Kuna taa nyingi zinazong'aa kutoka juu ya dari zikiang'azia eneo lote. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye korido wakichagua bidhaa. Mabango yenye matangazo ya bei yamening'inizwa kwa dari, yakionyesha ofa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa likiwa na korido ndefu zilizojazwa bidhaa. Upande wa kulia kuna rafu zilizojaa chupa za mafuta ya kupikia na bidhaa zingine za chakula. Huku mteja mmoja akionekana akichagua bidhaa. Katikati ya picha kuna lundo la vifurushi vikubwa na vya bidhaa ambavyo vinaonekana kuwa unga au mchele. Kwa mbali upande wa kushoto kuna sehemu ya vifaa vya kieletroniki ikionyesha runinga na vifaa vingine.

Ndani ya duka kubwa iliyo jaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kuna vizimba viwili vya matangazo vikiashiria ofa au punguzo la bei. Taa za dari zimewaka zikimulika nafasi hiyo na sakafu ina vigae vyenye muundo. Mbali kidogo mtu mmoja anaweza kuonekana amesimama karibu na sehemu nyingine ya duka.

Corridor ndefu ya duka kubwa ikiwa na rafu ndefu zilizojazwa bidhaa mbalimbali za kusafisha nyumba na sabuni. Chupa za bidhaa zenye rangi tofauti zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu ndefu. Sakafu ya duka inaonekana safi na inameta na taa nyingi za dari zinaangazia nafasi yote. Mwisho wa corridor nafasi zingine zinaweza kuonekana zikionyesha ukubwa wa duka.

Ndani la duka kubwa la kisasa likiwa na counter nyingi za kulipia bidhaa. Counter zimeonekana wazi zikionyesha huduma za haraka kwa wateja. Watu wachache wanaonekana wakisimama kwenye foleni au wakitembea katika eneo la counter . Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye bidhaa nyingi na taa nyingi za dari zinatoa mwanga wa kutosha.

Sehemu ya matunda ya mbogo katika duka kubwa, kwenye sehemu ya mbele kuna chungu kikubwa cha machungwa na chungu kingine kikubwa cha tufaha zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye duka wakitafuta bidhaa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa ikiwa na rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna rafu nyingine iliyojaa chupa za vinywaji au sabuni, zikiwa zimepangwa vizuri. Gari la ununuzi linaonekana likiwa limeegeshwa upande wa kushoto wa picha na ishara za bei zinaonekana zikining'inia.

Eneo la kuingililia la duka kubwa. Watu kadhaa wanasubiri kwenye foleni kwa kaunta za malipo huku wafanyikazi wakiwahudumia wateja. Upande wa kulia kuna eneo la kahawa likiwa na mashine ya kutengeneza kahawa. Sakafu imepambwa kwa vigae venye waza tofauti na taaa zinaning'inia juu zikionyesha mazingira ya kisasa ya maduka makuu.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa la kisasa, ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali. Kwenye sehemu ya mbele, kuna chungu kikubwa cha matikiti maji na chungu kingine cha parachichi. Bei za bidhaa hizi zimebandikwa waziwazi juu ya rundo la matunda. Rafu za bidhaa nyingine zinaonekana nyuma, na toroli chache za ununuzi zinaweza kuonekana zimetawanyika.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa pengine duka kuu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Wateja wanatembea na mikokoteni kwenye njia pana huku wakichagua bidhaa. Mwangaza mwingi unatoka kwenye taa zilizopangwa kwa mstari kwenye dari na kuufanya duka kuonekana wazi. Kuna uteuzi mkubwa wa bidhaa kama vile pakiti za vitafunio kwenye rafu ya mbele.

Ndani ya duka kubwa iliyo na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Wateja kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye njia wengine wakiwa wamesimama na kutazama bidhaa. Kuna ishara nyekundu ya alama ya miguu kwenye sakafu nyeupe inayong'aa na upande wa kulia kuna baiskeli ndogo za watoto zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa la kisasa, pengine duka la jumla. Katikati ya picha kuna jirafu kubwa la kuonyeshea bidhaa zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali kama vile nyama, jibini na bidhaa nyingine zilizofungashwa. Juu ya jirafu hizo kuna mabango yanayoashiri maeneo mbalimbali. Muundo wa tawa za kisasa unaonekana penye dari zikitoa mwanga wa kutosha kwa ajili ya bidhaa.

Jengo la duka kubwa la rejareja liitwalo quickmart lenye nembo kubwa iliyowekwa juu ya mlango. Mbele ya duka kuna eneo la maegesho ya troli nyingi za ununuzi zikiwa zimepangwa vizuri. Kwa ujumla picha inaonyesha jengo la kisasa la biashara lililoundwa kutoa huduma za rejareja.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linaloonekana kuwa duka la vyakula. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa bidhaa za mikate na keki, zikiwa zimepangwa kwenye meza za mbao zenye magurudumu zinazofanana na mkokoteni. Upande wa kulia kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji na vifurushi vikubwa vyekundu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kuu ya duka wakionyesha shughuli ya ununuzi.

Eneo la malipo katika duka kubwa ambapo wateja wanasubiri kuhudumiwa. Wafanyakazi wengi wamevaa mashati mekundu na wanahudumia wateja ambao wamesimama na trolley zao zilizojaa bidhaa. Kuna ishara mbalimbai zilizoning'inia juu. Sakafu ya duka ina vigae na inaonekana safi na yenye nafasi.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa, kuna sehemu inayoonyesha vyakula vitamu na mikate. Kuna kaunta ya wahasibu (accountant) iliyojaa bidhaa mbalimbali na bango kubwa. Mfanyakazi mmoja anaonekana nyuma ya kaunta akiwa amevaa barakoa. Mbele, kuna stendi yenye pipi za rangi tofauti zilizopangwa kwa mpangilio mzuri, zikionyesha baadhi ya bidhaa zinazopatikana dukani.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ikionyesha rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali za chakula na mahitaji ya nyumbani. Bidhaa hizo zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu zikionyesha wingi wa aina mbalimbali za bidhaa zinazouzwa. Miongoni mwa bidhaa zinaonekana ni mafuta ya kupikia, sabuni na bidhaa nyingine za nyumbani. Picha inatoa hisia ya duka lililojaa bidhaa na lenye mpangilio mzuri.

Ndani ya duka kupitia madirisha makubwa ya kioo. Wateja wanaonekana wakichagua bidhaa kutoka kwenye rafu za mboga na matunda. Mwanga mkali wa ndani unaangazia bidhaa na kuonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri. Jengo linaonekana kuwa la kisasa likiwa na muundo wa wazi unaoruhusu mwanga kuingia ndani.

Sehemu ya duka kubwa la vyakula maalum kwa ajili ya jibini na bidhaa za deli . Kaunta ndefu za kioo zimejaa aina mbalimbali za jibini zikiwemo jibini za kimataifa zilizopangwa kwa ustadi. Juu ya kaunta hizo kuna mabango makubwa yenye picha za jibini mbalimbali na pia mizaituni yakionyesha bidhaa zinazouzwa. Ukuta wa nyuma umefunikwa na vigae vyeupe vidogo, ukionyesha usafi na mpangilio wa...

Ndani ya duka kubwa la bidhaa ikionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbali mbali. Bidhaa zimepangwa kwa utaratibu mzuri kwenye rafu, zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana. Dari ya duka ina muundo wa kisasa na taa ndefu zinazong'aa, zikiangazia vizuri bidhaa zote. Picha inaonyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri kwa ununuzi.

Sehemu ya duka kubwa lenye rafu nyingi zilizojazwa na vyombo vya plastiki vyenye rangi mbalimbali. Vyombo hivyo ni pamoja na ndoo, bakuli na vyombo vya kuhifadhia chakula. Watu wawili wanaonekana wakichagua bidhaa wakiwa na gari la ununuzi liliyo karibu nao. Picha hii inaonyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana katika duka na inaonyesha ununuzi wa bidhaa za nyumba.

Sehemu ya duka la jumla lenye rafu nyingi, zilizojazwa bidhaa za jikoni. Bidhaa hizo ni pamoja na sufuria za kupika chakula, vyombo vya kuhifadhi chakula, na vitu vingine vya nyumbani. Njia za kutembelea ziko wazi, zikionyesha mpangilio mzuri wa duka, na taa zinazoakisi bidhaa zinaifanya iwe wazi zaidi.